Kijana wa kiume akiwa anamsikiliza mwalimu wake kwa umakini, ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, akifundishwa mambo mbalimbali kuhusu elimu ya kijamii na elimu ya kidini.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ukumbi, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwapa mafunzo na elimu fulani ili kujiongezea ujuzi.

Mwanamama mtu mzima aliyevalia joho la rangi nyeusi na kofia ya rangi nyeusi, akipokea shahada yake ya kuhitimu mafunzo na mwanaume aliyevalia joho la rangi ya bluu na mistari ya rangi nyekundu, akimpatia mwanamama huyo shahada.

Kijana wa kiume akiwa ameshika peni akionekana kuwa anafikiria kwa makini sana, akiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa. Nyuma yake kukiwa na wanafunzi wenzake, wakiwa wanajisomea wengine wakiwa wanafikiria kwa umakini.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika chumba maalumu mfano wa darasa wakijifunza mambo mbalimbali, mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi ya rangi ya bluu na nyeusi.

Vijana mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa katika eneo maalumu lenye mpangilio wa meza na viti, wakifanya mtihani kwa ajili ya kujipima kile walichofundishwa na mkufunzi wao ili kuweza kupata matokeo yaliyokuwa mzuri.

Wanawake wa rika tofautu tofauti wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa darasa, mbele yao kukiwa na meza kubwa yenye madaftari na madaftari ya kuandikia, wakisikiliza kuhusu jambo fulani kutoka kwa mwalimmu wao au mkufunzi wao.

Wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa darasa. Wakielekezana na kufundishana mambo mbalimbali au kujadili mambo mbalimbali, ili kujiongezea ujuzi katika taaluma yao.

Wanawake wanne wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalum, wakifundishana namna ya kushona nguo za kike na za kiume ili kujiingizia kipato katika jamii.

Vijana wadogo wa kike kwa kiume, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa au maktaba, iliyopangiliwa rafu nyuma yake ikiwa na vitabu mbalimbali mbele yao kukiwa na mkufunzi au mwalimu anayewafundisha jambo fulani.

Wanaume wawili wakiwa kwenye mandhari nzuri na ya kupendeza wakijadili kuhusu jambo fulani, mandhari hiyo ina miti mirefu na ya kupendeza na nyasi fupi zilizopangiliwa vizuri ili kujiongezea ujuzi katika majadiliano hayo.

Wanawake watu wazima wa makamo wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakijipatia na kujifundisha elimu mbalimbali ili kujipatia ujuzi katika maisha yao.

Watu wa rika ya tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa darasa au ukumbi, wakimsikiliza mkufunzi aliye simama mbele yao, akiwapatia mafunzo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi.

Wanawake watu wazima wakiwa ndani ya chumba mfano wa darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kusoma na kuandika, na mwanamke mwenzao aliyeko mbele ili kujipatia maarifa hayo.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa darasa, wakijifunza mambo mbalimbali kupitia makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Watu wa rika tofauti tofauti wakiwa, ndani ya chumba maalumu, mfano wa darasa wakipatiwa mafunzo ama semina, ili kujiongezea ujuzi na taaluma katika semina hiyo.

Wanawake na wanaume wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa wakijipatia elimu mbalimbali ili kujiongezea ujuzi katika maisha yao.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wakiwa wamekaa chini kwenye mkeka wakipatiwa mafunzo mbalimbali ya elimu ya watu wazima, ili kujiongezea maarifa na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wamama watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa darasa wakipatiwa mafunzo fulani ya kusoma na kuandika au ujuzi mwingine ili kujiongezea elimu katika maisha yao ya kila siku.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya jengo maalumu, mfano wa ukumbi. Wakipewa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao ili kujiongezea ujuzi.

Watu wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa nje kwenye vivuli vya mti wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama katikati yao akiwapa taaluma au maarifa fulani ili kujiongezea ujuzi.

Mwanaume mtu mzima akiwa mbele ya darasa, darasa hilo lina ubao mweusi wenye maandishi ya rangi nyeupe mwanaume huyo akitabasamu kwa bashasha akiwaonyesha watoto namna ya kutengeneza ukili na mpira wa kufuma.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakielekezana na kufundishana mambo mbalimbali kupitia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Wanawake kwa wanaume walika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakijadili au kuelekezana mambo mbalimbali kupitia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wakiwa mbele ya ukumbi mfano wa chumba, wakionesha shahada zao za kuhitimu mafunzo ili kujiongezea ujuzi fulani katika mafunzo hayo.

Wanawake kwa wanaume wa makamo wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa ofisi ama ukumbi wakiwa wanajadili na kujifunza mambo mbalimbali. Baadhi yao wakitumia kompyuta zilizoko juu ya meza.

Mwanamama mtu mzima akiwa mbele ya ubao mweusi; wenye maandishi meupe yaliyoandikwa na chaki. Mwanamama huyo akionekana kuonesha uelewa, kwa kile alichojifunza kupitia mwalimu wake aliyesimama mbele. Mwalimu huyo amevaa tisheti nyeusi ya mikono mirefu.

Wanawake watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Ili kujiongezea ujuzi na maarifa kwa kile wanachojifunza.

Mwana mama mtu mzima akiwa mbele ya darasa akiandika maandishi kwa kutumia chaki kwenye ubao wa rangi nyeusi, mbele ya darasa hilo kukiwa na mwalimu aliyevalia tisheti ya rangi nyeusi.

Vijana wawii wakiume wakiwa mbele ya darasa wakiwa wanaelekezana na kufundishana mambo mbalimbali kwenye ubao mweupe uliopo mbele yao. Mbele ya ubao huo kukiwa na karatasi jeupe lenye maandiishi ya rangi ya bluu na nyekundu.

Watu mbalimbali wanawake kwa wanaume, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakiwa wanafanya kazi ya kuandika. Mbele yao kukiwa na mkufunzi anaewapatia elimu hiyo husika, ili kujiongezea ujuzi katika elimu yao.

Wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba kikubwa mfano wa darasa wakiwa wamekaa kwenye viti na meza, wakifanya mitihani yao ya kujipima ili kujiongezea maarifa ya kile walichojifunza.

Wanawake kwa wanaume kwa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa ukumbi wakijadili jambo fulani kwa kutumia makaratasi yaliyopo juu ya meza ili kujadili jambo hilo kwa usahihi.

Wanawake kwa wanaume wakiwa kwenye ukumbi maalumu, wakipatiwa mafunzo au semina ili kupata elimu au ujuzi fulani katika maisha yao.

Wanawake wa lika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakiwa wamekalia kwenye madawati, mbele ya madawati hayo kukiwa na madaftari na makaratasi ya rangi nyeupe, wakimsikiliza mkufunzi aliyepo mbele yao.

Wanaume wa makamu na wanaume wengine wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakisilikiliza hotuba au risala kutoka Kwa mwalimu anaye wafundisha kuhusu mambo mbalimbali.

Watu warika tofauti tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa darasa wakijifunza mambo mbalimbali, juu ya madawati yao kukiwa na madaftari na makaratasi ya rangi nyeupe.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ofisi, wakijadili kuhusu shughuli zao za kila siku ofisini hapo ili kujiongezea ujuzi na maarifa fulani.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ofisi, wakiandika na kujifunza mambo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi katika elimu yao.

Wanawake kwa wanaume wa makamo wakiwa wameketi kwenye viti vyenye rangi ya bluu, wakijifunza mambo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi katika elimu yao.

Wanawake kwa wanaume wa makamu wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa ofisi ama ukumbi wakijadili mambo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi, wengine wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza ili kujiongezea maarifa.

Wanawake kwa wanaume watu wazima, wakiwa wamekaa ndani ya darasa maalumu, mfano wa ofisi au chumba, wakiwa wamekalia kwenye viti. Wakijadili kuhusu jambo fulani ili kujiongezea maarifa na ujuzi.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ukumbi, wakisikiliza semina inayotolewa na mkufunzi aliyepo mbele yao ili kujiongezea ujuzi na maarifa fulani.

Vijana wawili wa kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu wakifundishana mambo mbalimbali, mbele yao kukiwa na vitabu na kompyuta mpakato wanayotumia kujifunza mambo hayo ili kujiongezea ujuzi.

Mafundi seremala wa rika mbalimbali wakiwa katika eneo lao la kazi, wakitathmini na kuandika mahitaji yote muhimu, yanayohitajika katika ufanikishaji wa kazi zao za kila siku ka aijli ya kujipatia kipato.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi ya rangi ya bluu wakijifunza jambo fulani ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Watu wa rika maalumu wakike kwa wakiume, wakiwa katika chumba maalumu mfano wa holi wakiwa wakipatiwa mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao kwa mambo mbalimbali ya kisayansi.

Mwanamama mtu mzima akiwa anasimamiwa na mwalimu wake, akiwa mbele ya darasa akiandika kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe, kile ambacho amefundishwa na mwalimu wake ili kuonesha kuwa ameelewa kile alichofundishwa.

Wanawake wawili wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa eneo la kuhifadhia vitabu, mbele yao kukiwa na meza kubwa yenye kompyuta mpakato wakiitumia kujadili mambo yao ili kujiongezea ujuzi.

Vijana mbalimbali wakiwa katika chumba maalumu mfano wa ofisi, wakiwa wanafundishana na kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusu kazi zao za kila siku zinazowawezesha kupata kipato kilichokuwa bora au kuongeza ujuzi fulani.

Wanaume kwa wanawake wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakiwa wanafanya mitihani yao. Mbele yao kukiwa na mwalimu anayekusanya mitihani yao kwa wale wote ambao wamekwishamaliza.

Mwanaume mtu mzima akiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa au maktaba, akisoma kitabu kilichopo mbele yake nyuma ya mwanamume huyo kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu vya aina tofauti tofauti.

Kijana wa kiume akipokea shahada yake ya kuhitimu mafunzo, huku akitabasamu akikabidhiwa shahada hiyo na mwanaume mtu mzima wa makamo, huku wakitabasamu kwa furaha.

Mwanamama mtu mzima akiwa mbele ya chumba maalumu mfano wa darasa, akionyesha kwa bashasha cheti chake cha kuhitimu mafunzo hayo aliyokuwa anayachukua.

Mabinti wa kike wakiwa katika chumba maalum cha ufundi nguo ambacho ndani yake kuna mashine mbalimbali za kushonea nguo, wakifanya upimaji nguo kwa ajili ya mteja aliyezileta.

Kijana wa kiume akiwa anamsikiliza mwalimu wake kwa umakini, ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa. Akifundishwa mambo mbalimbali ya kijamii na elimu ya kidini, ili imuongezee maarifa katika maisha yake.

Wanawake watu wazima wakiwa wamevalia tisheti za rangi ya bluu wengine wao wakiwa wamevalia kofia wakipatiwa mafunzo ya kijamii ili iwasaidie katika maisha yao ya kila siku.

Mtoto wa kike akiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa amekalia kwenye kiti cha rangi nyeupe, akiwa anajisomea ili kujiongezea maarifa ya kile alichofundishwa darasani.

Wanawake wawili walioketi na mwanaume mmoja aliyesimama wakiwa wanatabasamu. Mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato wakifundishana na kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusu kazi zao husika ili kupata ujuzi uliokuwa bora.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa ofisi, wakijadili kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu ujuzi na maarifa katika ofisi yao ili kuendeleza shughuli zao za kila siku katika kazi yao.

Watu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, mbele yao kukiwa na mkufunzi anayewapatia mafunzo hayo ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa wakiwa wamekalia kwenye viti maalumu wanachora michoro mbalimbali kwenye karatasi zilizopo juu ya meza.

Wanaume wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa au ofisi, wakijadili jambo fulani ili kujiongezea ujuzi na maarifa katika jambo hilo wanalolijadili.

Vijana wadogo wakiwa katika chumba maalumu cha kanisa wakiwa wamekaa katika viti maalumu vilivyopo katika chumba hicho. Mbele yao kukiwa na mkufunzi akiwapa mafunzo mbalimbali ya kiimani katika chumba hicho cha kanisa.

Vijana wa kike kwa wa kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakimsikiliza mwalimu aliye simama katikati yao, kusoma kile kilicho andikwa kwenye madaftari.

Ndani ya chumba maalumu mfano wa ukumbi, kukiwa na watu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, watu hao ni walemavu wakipatiwa mafunzo na elimu ya watu wazima kuhusu elimu ya mazingira na ya kijamii.

Mwanamke wa makamo akiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, akiwa amekaa kwenye kiti mbele yake kukiwa na meza yenye madaftari mbalimbali, akiwa anaandika maandishi maalumu au maneno muhimu kwenye daftari hilo ili kujiongezea ujuzi.

Wanawake watu wazima wa rika tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa. Wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwaelekeza jambo fulani ili kujiongezea maarifa na ujuzi.

Vijana wa rika mbalimbali wakiwa katika chumba maalumu mfano wa darasa chenye kompyuta mbalimbali, wakijifunza namna ya kutumia kompyuta hizo na kufanya kazi zao nyingine za kilasiku.

Vijaana wakike kwa wakiume wakiwa katika chumba maalumu mfano wa darasa lenye mpangilio wa meza na viti vya kisasa, wakijifunza mambo mbalimbali kupitia mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika viti mbele yao kukiwa na makaratasi mbalimbali, wakimsikiliza mkufunzi aliyeshikilia karatasi kubwa lenye maandishi kuhusu elimu wanayopatiwa na mkufunzi huyo.

Wanawake wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakimsikiliza mwalimu aliyepo mbele yao. Mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wa rangi nyeupe, wenye maandishi ya bluu.

Mwanamke akiwa anatabasamu kwa furaha huku ameshikilia kompyuta mpakato mkononi mwake, akionyesha namna ya kuitumia kompyuta hiyo ili kujiongezea maarifa fulani.

Wanawake mbalimbali wa rika tofautitofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanawake mbalimbali wa jamii ya kimasai wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa wakipatiwa mafunzo ya kusoma na kuandika ili kuweza kupata ujuzi ulio bora.

Wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa kwenye chumba maalumu mfano wa darasa wakipatiwa mafunzo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi katika elimu yao.

Watu wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa pembezoni mwa shamba la mahindi wakipatiwa semina fupi, watu hao wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Watu wa rika tofautitofauti wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa. Wakipatiwa mafunzo au wakisikiliza semina fupi ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Wanawake watu wazima wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa darasa wakijadili kuhusu jambo fulani mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wa rangi nyeusi wenye maandishi ya rangi nyeupe.

Mwanamama mtu mzima akiwa nje ya shamba maalumu, akiwa amekalia kwenye dawati akijisomea mambo mbalimbali yanayohusu elimu ya watu wazima, ili kujiongezea ujuzi wa kujua kusoma na kuandika.

Watu wa rika tofautitofauti wanaume kwa wanawake wakiwa wamevalia mavazi ya bluu, wakisikiliza semina au ujumbe maalumu ili kujipatia maarifa au ujuzi.

Wanawake wawili na mwanamke mmoja wakiwa kwenye chumba maalumu mfano wa darasa, wakijadili na kuelekezana mambo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi na maarifa kwa kile wanachojifunza katika elimu hiyo.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya eneo maalum lililotengwa kwa ajili ya kula au kujisomea wakijadiliana mambo mbalimbali mbele yao kukiwa na meza zenye kompyuta mpakato wakizitumia kujadili mambo yao binafsi.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa. Wakijadili jambo fulani, mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato wakiitumia kufanya majadiliano hayo.

Ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, kuna wanawake na wanaume wa rika tofautitofauti, baadhi ya wanawake hao wakiwa na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza wakijadili na kufundishana mambo mbalimbali.

Wanawake watatu wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa ofisi wakiwa wanafanya shughuli zao za kila siku ili kuleta maendeleo katika jamii husika.

Wanaume watatu wakiwa wameketi katika viti wakijadili mambo mbalimbali kuhusu elimu fulani ili kuleta maendeleo katika jamii husika.

Wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa au ofisi, wakijifundisha namna ya kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza, ili kujiongezea elimu itakayowasaidia katika maisha yao.

Wanaume mbalimbali wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa darasa, chumba ambacho kina komputa nyingi. Zilizopo juu ya meza wakijifunza mambo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi.

Eneo maalumu mfano wa duka au ofisi kuna wanawake watatu wakiwa wanafanya shughuli za ushonaji nguo, nyuma ya wanawake hao kukiwa na wanaume wawili wakifanya mazungumzo yao binafsi.

Wanaume kwa wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa kwenye uwanja mkubwa uliyo na viongozi mbalimbali, wakipatiwa semina au ujuzi fulani ili kujiongezea maarifa katika maisha yao.

Vijana mbalimbali wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa maabara, wakifanya ufundi wa aina mbalimbali wa umeme ili kujiongezea ujuzi katika elimu yao.

Mwanamama mtu mzima wa jamii ya kimasai akiwa mbele ya darasa. Mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao mweusi wenye maandishi ya rangi nyeupe. Mwana mama huyo akijifunza namna ya kujisomea na kuandika maneno ya Kiswahili ili kujiongezea ujuzi na maarifa."

Mabinti wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa darasa. Lenye viti na meza kubwa, wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali kuhusu ufundi au kuhusu kujipatia ujuzi fulani.

Vijana mbalimbali wakiwa wameketi katika viti maalumu vilivyomo katika chumba, wakiwa wanafanya mitihani yao ya mwisho ili kupata matokeo yaliyokua mazuri.

Watu wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalum wamekalia kwenye viti vya rangi nyeupe wakimsikiliza mkufunzi aliyepo mbele yao ili kujiongezea maarifa na ujuzi.

Wanaume watatu wamekaa kwenye viti na mwanamke mmoja akiwa amesimama, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa au ofisi, wakijadili jambo fulani ili kuweza kujifunza kitu kigeni ama kipya.

Wanaume watatu wa makamo; mmoja akiwa anaandika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza na wawili wakiwa wanamuangalia ili kujipatia ujuzi fulani.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika chumba maalumu, mmoja amevaa tisheti ya rangi ya bluu na mwingine amevaa tisheti ya rangi nyeusi yenye mikono mirefu wakiwa wanafundishana mambo mbalimbali kwenye kitabu kilichopo mbele yao.

Wanawake kwa wanaume watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalumu au ofisi wakijifundisha ujuzi wa aina mbalimbali ili kujiongezea elimu katika maisha yao ujuzi wa aina mbalimbali ili kujiongezea elimu katika maisha yao.

Vijana mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba maalum wakijadili kuhusu mambo mbalimbali ya kielimu ili kujiongezea ujuzi katika elimu yao.

Watu wa rika mbalimbali vijana kwa wazee, wanawake kwa wanaume wakiwa katika eneo maalumu mfano wa ukumbi wakifanya mitihani yao ili kujipima kile walichofundishwa na wakufunzi wao.

Wanawake kwa wanaume wamekaa wakiwa ndani ya chumba maalumu, wakijipatia elimu mbalimbali; mbele yao kuna mkufunzi anayewapatia elimu hiyo ili kujiongezea ujuzi katika maisha yao ya kila siku.

Vijana wa rika mbalimbali wakiwa katika chumba maalumu, wakijifunza mambo mbalimbali kupitia picha iliyo katika ukuta iliyoandikwa maneno ya kiingereza.

Vijana wa rika tofautitofauti (wa kike kwa wa kiume) wakiwa nje ya jengo maalumu, wakijadili kile walichofundishwa darasani ili kujiongezea maarifa zaidi.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa wakifanya mitihani yao ya mwisho ili kujipima kile walichofundishwa. Mbele ya darasa hilo kukiwa na mwaimu akigawa mitihani hio.

Wanawake wa rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya shamba maalumu la mbogamboga, wakipewa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao, namna ya kuhudumia na kuyajali mazao hayo, ili yaweze kukua na kustawi vizuri.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa kwenye ukumbi mkubwa wakipatiwa semina, ili kujiongezea maarifa na ujuzi katika shughuli zao binafsi.

Wanawake watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wanawake hao wakionekana wakipatiwa mafunzo ya kusoma na kuandika ili kujiongezea ujuzi huo.

Kijana akiwa katika chumba maalumu mfano wa maabara, akifanya ufundi wa aina mbalimbali katika sekta ya umeme katika chumba kilichopangiliwa vizuri.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wanafanya kazi ya ushonaji wa nguo, mmoja akiwa anawatizama ili kujipatia mafunzo ya ushonaji wa nguo, ili kupata maarifa hayo.

Vijana mbalimbali wakiwa katika chumba maalumu kikiwa na meza na vifaa mbalimbali vya umeme vinavyoonyesha kuwa vijana hao wanajifunza namna ya kutengeneza umeme katika maeneo mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakimsikiliza mwalimu wao anayewapatia mafunzo au elimu fulani ya kijamii na mazingira.

Wahitimu wa chuo kikuu wamevalia majoho ya rangi nyeusi na kofia za rangi nyeusi, wanatabasamu na kufurahia kwa kumaliza kwao elimu hiyo ya chuo kikuu. Na kwenda katika jamii kuweza kufanya shughuli binafsi.

Watu wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa katika chumba maalumu mfano wa ukumbi, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi au mwalimu aliye simama mbele yao, ili kujiongezea ujuzi.

Vijana wanne wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama, mbele yao ikiwa na meza ambayo inapita makato moja ikiwa ipo upande wa kulia na nyingine ipo upande wa kushoto, wakifanya ufundi mbalimbali kujiongezea ujuzi.

Wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa. Chumba hicho kikiwa na kompyuta nyingi wakifundishana na kuelezana namna ya kuzitumia kompyuta hizo zilizoko juu ya meza.

Wanawake kwa wanaume watu wazima wa rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakifundishana na kuelekezana mambo mbalimbali ili kujipatia ujuzi na maarifa.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba mfano wa darasa, wakijadili kuhusu jambo fulani wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa wakijifunza mambo mbalimbali na namna ya kutumia kompyuta zilizopo mbele yao ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

watu warika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, mbele ya darasa hilo kuna ubao wa rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi ya bluu ili kujiongezea maarifa na ujuzi.

Watu wa rika tofauti tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa ukumbi, mwanamke mmoja akiwa anatabasamu amenyoosha mkono, hali inayoonyesha kuwa anataka kuuliza swali ili apate kuelewa vizuri.

Vijana wa kiume wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakipatiwa mafunzo na mzee aliyepo mbele yao ili kujikwamua katika hali mbalimbali za kimaisha.

Mama aliyebeba mtoto mgongoni akiwa mbele ya darasa akionyesha karatasi zenye maandishi mbalimbali zinazoonyesha mada husika kwa ajili ya kujipatia elimu binafsi.

Watoto wakike wakiwa wameshikilia vyeti au mfano wa karatasi zenye picha za ramani ya afrika wakiwa wamevalia mavazi mazuri na yakupendeza.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa ndani ya chumba maalum, mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, wakiitazama kwa makini ili kujiongezea ujuzi fulani.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu kwenye kiti, mbele yao kukiwa na meza iliyo na madaftari na vitabu mbalimbali, wakijadili kuhusu jambo fulani, ili kujiongezea elimu katika maisha yao.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakijifunza mambo mbalimbali ili kujiongezea ujuzi na maarifa fulani.

Wanaume kwa wanawake, watoto kwa watu wazima, wa rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ukumbi, wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa wamebeba watoto wao wakiwa ndani ya hema maalumu mbele yao kukiwa na muuguzi anayewapatia mafunzo ya afya kwa ajili ya malezi yao.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakiandika kwenye madaftari yao ili kujiongezea ujuzi na maarifa ili kuweza kujipatia elimu hiyo.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba mfano wa darasa au ofisi wakiwa wanafanya mitihani yao ya kujipima, ndani ya chumba hicho kuna kompyuta nyingi zilizopo juu ya meza.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu, mfano wa darasa ama ukumbi. Wakijadili na kujifunza mambo mbalimbali, wakiwa na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza ili kujifunza mambo hayo ambayo wanajadili.

Wanaume mbalimbali wakiwa katika chumba maalumu wakijipatia elimu ya watu wazima kwa ajili ya kuongeza ujuzi katika ufanisi wa kazi zao binafsi za kujiingizia kipato.

Wanawake wawili na mwanamume mmoja wakiwa nje ya jengo kubwa, wakifanya majadiliano kupitia makaratasi na vitabu vilivyopo juu ya meza ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ofisi, wakifanya majadiliano kuhusu kazi zao za kila siku ili kujiongezea ujuzi katika ufanisi wa kazi zao.

Mwanamama wa kimasai akiwa mbele ya darasa akiwa anasoma maandishi yaliyopo kwenye ubao mweusi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe, mwanamama huyo akitabasamu kwa furaha.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika eneo maalumu au chumba maalumu mfano wa darasa, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama nyuma yao akiwapa maarifa na ujuzi wa aina mbalimbali.

Watu waalika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, mmoja wa watu wao akiwa ananyoosha mkono na kutabasamu kwa bashasha, ili kuuliza swali kwa kile ambacho amejifunza.

Wanaume na wanawake wakiwa katika chumba maalumu cha kompyuta, wakijifunza namna ya kutumia kompyuta kwa maana inayotakiwa katika kuendeleza ujuzi wao.

Wanawake watatu wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa. Wakitabasamu wakifanya majadiliano kwa kile walichofundishwa darasani kupitia makaratasi na madaftari yaliyopo juu ya meza.

Msichana aliyevalia fulana ya rangi nyeusi akitabasamu akiwa katika chumba maalumu chenye mpangilio mzuri wa vitabu akitafuta kitabu anachokitaka kwa ajili ya kwenda kujisomea.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ukumbi, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kuhusu maendeleo ya kijamii, mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato wanayotumia kujadiliana kuhusu mambo hayo.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika chumba maalumu mfano wa darasa au ofisi. Wakijifunza mambo mabalimbali; namna ya kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakiwa wamekalia kwenye viti vya rangi tofautitofauti wakijadili kuhusu jambo fulani ili kujiongezea ujuzi.

Vijana wa rika mbalimbali wa kike kwa wa kiume akiwa katika chumba maalumu mfano wa ukumbi, wakijisomea ya kujiandaa na mitihani iliyopo mbele yao.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa ama ofisi wakifanya majadiliano mbalimbali. Mbele yao kukiwa na meza yenye makaratasi meupe wakiyatumia kufanya majadiliano hayo.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa wamekaa kwenye viti mbele yao kukiwa na meza kubwa, ikiwa na makaratasi ya rangi nyeupe yenye maandishi. Wakijadili jambo fulani, ili kujiongezea ujuzi au maarifa.

Wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba maalum mfano wa darasa wakijifunza namna ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao ili kujiongezea maarifa hayo.

Vijana wa rika mbalimbali wa kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa madarasa. Wakipatiwa mafunzo muhimu na mzee aliye mbele yao. Akiwaelekeza namna ya kutatua matatizo fulani katika jamii au maeneo yaliyowazunguka.

Wanaume wa rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu, wakiwa wanafanya mfano wa mazoezi au ishara, wakielekezwa na mzee mmoja aliyepo mbele yao, ili kuyaweza mafunzo hayo.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa ofisi au darasa, wakiwa wanatumia kompyuta mpakato zilizopo mbele yao. Wakijadili jambo fulani au kujiongezea ujuzi.

Wanawake watatu wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa, wakijadiliana kuhusu mambo mbalimbali kupitia makaratasi na madaftari yaliyopo juu ya meza ili kujiongezea ujuzi.

Wanaume wawili wakiwa wamekaa chini wakielekezana na kufundishana mambo mbalimbali kuhusu kupanda na utunzaji wa miti, ili kuleta maendeleo na mandhari safi katika mazingira yaliyowazunguka.

Wanaume kwa wanawake wa rika maalumu; wakiwa katika chumba kidogo mfano wa ukumbi, wakijifunza mambo mbalimbali, wakipatiwa elimu na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili kupata elimu fulani au kuongeza ujuzi.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa kwenye eneo la nje kubwa, wakifanya mitihani yao ya kujipima kile walichofundishwa na walimu wao ili kujiongezea ujuzi katika maarifa yao.

Vitabu vya aina mbalimbali vya rangi nyekundu na maadishi ya rangi ya bluu vyenye picha mbalimbali vitabu hivi vikionyesha ni vitabu vya wanafunzi wa shule ya msingi wakivitumia kujipatia maarifa.

Wanawake na wanaume wakiwa nje ya jengo maalumu mfano wa darasa, wakijadiliana mambo mbalimbali kuhusu masomo yao wakitumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.